Nguzo ya umeme imesimamishwa ikiwa na vifaa tofauti tofauti juu yake ili kuhakikisha nishati hii muhimu kwa ajili ya jamii inapatikana kwa wakati maeneo mbalimbali hasa yale yaliyo pembezoni mwa mji.

kando ya jengo lenye ghorofa zaidi ya mbili, ambamo yako makazi ya watu, zimesimamishwa nguzo za umeme ambazo zinavifaa na nyaya zinazotoka na kuelekea maeneo mbalimbali ili kupeleka nishati hii muhimu kwa watu wote wanaohitaji .

Nguzo mbili za umeme zimesimama kando ya ghorofa kubwa, ambazo juu yake vipo vifaa tofautitofauti vinavyotumika kusambaza nishati hii iliyo muhimu sana kwa jamii.

Mashine pamoja na mitambo tofauti tofauti, ambayo hutumika kuchakata na kufua umeme zinaendelea na kazi ili kuhakikisha nishati hii muhimu haikosekani wala kupungua maeneo ambayo yanatumia kwa wingi.

Nguzo za umeme zimesimamishwa kando ya mnara wa simu, juu vipo vifaa tofautitofauti ambavyo vinapeleka nishati hii muhimu maeneo ambayo yana uhitaji mkubwa hasa viwandani.

Mitambo na mashine mbalimbali za umeme zimewekwa katikati ya msitu, zikiendelea kuchakata na hatimaye kufikisha kwa wanajamii ambao hutumia kwenye matumizi yao mbalimbali hasa ya kuchakata viwandani.

Nguzo ya umeme iliyosimamishwa kando na makazi ya watu, limechorwa tangazo juu yake inayomaanisha ni hatari kwa mtu yoyote kupita, kukaa au kusogelea eneo hili, kwa kuwa sio salama kwa maisha yake na wale waliomzunguka.

Nguzo mbili za umeme zimesimamishwa kukiwa na vifaa tofauti tofauti juu yake pamoja na nyaya, zilizotoka na kuelekea maeneo ambayo wanahitaji nishati hii muhimu kwa ajili ya matumizi ya kila siku.

Nguzo mbili za umeme zimesimamishwa juu yake vipo vifaa mbalimbali kama vile; nyaya pamoja na “transifoma”, inayotumika kuchuja kabla nishati hii haijafika kwa watumiaji.

Nguzo ya umeme imesimamishwa kando ya miti na jirani na jumba la ghorofa, nyaya nyingi juu yake zimetoka na kuelekea maeneo mbalimbali ili kupeleka nishati hii inayohitajika kila siku na kila wakati kwa wana jamii.

Kando ya jengo kubwa la ghorofa, zimesimamishwa nguzo mbili za umeme ambazo juu yake vipo vifaa mbalimbali, kama vile nyaya, zimetoka na kupeleka nishati hii muhimu maeneo ambayo yanahitaji zaidi, kama vile viwandani .

Juu ya nguzo ya umeme vipo vifaa tofautitofauti ikiwa ni pamoja na transfoma, inayotumika kuchuja nishati inayotoka ili kuweza kuwafikia watumiaji ikiwa salama zaidi.

Mnara mmoja mkubwa na mrefu pembeni umesimama mwingine mfupi, na kando zipo nguzo tofauti tofauti vyote ni vifaa na mitambo ya umeme inayotumika ili kuhakikisha wananchi hawapungui wala kukosa ni chati hii muhimu kwa matumizi ya kila siku.

Nguzo za umeme zikiwa katikati ya makazi ya watu na pembezoni mwa shule ya chekechea, juu zipo nyaya zikielekea maeneo tofautitofauti ili kuipeleka nishati hii inayotumika kila wakati.

Taa zinazotumika kama alama ya barabarani, sasa moja imewaka ya kijani, ikiashiria ni wakati sahihi wa watembea kwa miguu kuvuka na kuelekea upande wa pili.

Kando ya barabara iliyojengwa kwa kiwango cha lami, wamejaa wanafunzi wengi wa shule ya msingi na sekondari, wakitaka kuanza kuandamana kutokana na malalamiko mengi walionayo, huku wakiogopa askari polisi waliosimama upande wa pili.

Katika barabara iliyojengwa kwa kiwango cha lami. Eneo maalumu, ambalo limetengwa ili watembea kwa miguu wavuke. Kuelekea upande wa pili kwa usalama zaidi.

Mwanamke mwenye ulemavu wa macho, akiwa na fimbo yake inayomsaidia kupata maelekezo, anavuka eneo ambalo limetengwa rasmi kwa ajili ya watembea kwa miguu, akielekea upande wa pili.

Barabara iliyojengwa kwa kiwango cha lami watu wakipita na kuelekea maeneo tofutitofauti, huku gari ambayo hutumika kubebea malighafi ikiwa inaendelea na safari zake.

Moja ya chombo cha usafiri wa nchi kavu aina ya bodaboda, zinauzwa dukani huku mbili zimetolewa njee ili kila mteja anayefika aweze kuzikagua kabla ya kununua.

Pembezoni mwa barabara iliyojengwa kwa kiwango cha lami, wananchi wakitembea kuelekea kwenye majukumu yao ya kila siku huku magari tofauti tofauti yakitembea ikiwa ni pamoja na yale yanayobeba abiria kuwatoa sehemu moja kwenda nyingine.

Watu wengi wanaume kwa wanawake wamejaa ndani ya kituo cha daladala, baada ya mihangaiko na shughuli nyingi za siku nzima, wakisubiria usafiri wa kurejea nyumbani.

Mwanaume anayefanya kazi ya usafirishaji wa nchi kavu kwa kutumia bodaboda, tayari amefika eneo la tukio aliloagizwa na anamkabidhi mteja wake mzigo ambao aliuleta.

Eneo rasmi lililotengwa kwa ajili ya kumwaga taka zinazotoka mitaa tofauti tofauti. Gari imefika na kuzimwaga huku wajasiliamali wadogo wadogo wakiendelea kuchimbua na kutafuta chupa pamoja na vyombo vya plastiki.

Mapema katika mitaa mbalimbali inapita gari inayozoa takataka, na baadaye kuzipeleka eneo rasmi lililotengwa kuzimwaga, ili ziweze kuoza na kutumika kama mbolea ya kustawisha mazao.

Kando ya ukuta ambao una makazi ya watu takataka nyingi zimetupwa eneo ambalo siyo rasmi, kuyafanya mazingira machafu na hatarishi kwa kila mwanajamii anayepita au kuishi.

Mwanadada mmoja anayetunza mazingira akiwa katikati ya mji anasafisha kwa kutumia mfagio wa mti, huku watu mbalimbali wakiendelea kupita kwenda jwenye shughuli zao za kila siku.

Chombo kinachotumika kutunzia taka ngumu majumbani na hata ofisini, tayari kimejaa kikisubiri watumiaji kukitoa nje ili gari inapopita izichukue na kupeleka jalalani.

Gari kubwa ambayo hutumika kupita mitaani na kukusanya takataka, ikiendelea na shughuli zake huku wafanyakazi walioajiriwa wakizibeba na kuzipakia, kiasi kwamba zimejaa kupita kiasi na zitahatarisha maisha ya wakazi wote waliopo eneo hilo, pale ambapo zitaanza kumwagika njiani.

Gari kubwa ambayo upita, mtaa mmoja baada ya mwingine kuzikusanya taka ngumu, sasa limefika eneo rasmi, iliyotengwa ili kuzimwaga na kurudi kuendelea na kazi.

Mkabala na ukuta wenye makazi ya watu, zimetupwa taka ngumu eneo ambalo si rasmi hivyo kuhatarisha maisha ya wale wote wanaopita au kufanya shughuli zao, ikiwa ni pamoja na wadudu wanaotambaa na kusababisha magonjwa hasa yanayoambukiza

Chombo chenye rangi nyekundu, ambacho hutumika kuhifadhia taka ngumu, tayari kimewekwa kando ya ukuta ili kila anayepita aweze kuziweka na kuacha mazingira yakiwa safi, salama na rafiki kwa wakazi wote.

Wafanyakazi wanaotunza mazingira ndani ya mji, wakiendelea na shughuli ya kuzoa takataka zilizowekwa kando ya barabara na wanajamii, ili baadae kuanza safari ya kuzipeleka eneo rasmi, ambalo limetengwa.

Mabomba ya vyuma ambavyo ni chakavu yakiwa yamewekwa tayari ili baadae kusafirishwa na kurejeshwa kiwandani, ambapo zitachakatwa upya na baadae kupatikana bidhaa mpya.

Kando ya ukuta wenye makazi ya watu, zimetupwa taka ngumu nyingi zimesambaa wakati ambao wanajamii wale ambao sio wastaarabu wakijaribu kuchafua mazingira, na kuhatarisha afya za wote wanaopita na kufanya shughuli zao eneo hili.

Wanaume waliyojitolea kwa ajili ya kusafisha mitaa mbalimbali ili kufanya mazingira yabaki safi na salama, wakiendelea na kazi hiyo kwa kutumia vifaa mbalimbali, huku wamejikinga kwa kuvaa barakoa ili vumbi lisiwapate na kuwaletea magonjwa kama vile mafua makali.

Vyuma chakavu vimekusanywa eneo moja na wajasiriamali wadogo wadogo ambao huzunguka huku na huko, ili kuweza kuvitafuta na baadaye kuwauzia wale ambao wananunua kwa jumla na kuvirudisha kiwandani.

Mashine inayotumika kukusanyia takataka, ikiwa katikati ya jalala ikiendelea na shughuli hii ambapo wajasiriamali wadogo pia hawajaachwa nyuma, wakitafuta vyombo mbalimbali vya plastiki.

Eneo lililotengwa rasmi kwa ajili ya kumwaga takataka, gari ambalo limetoka mitaani kuzikusanya na kuzileta limefika, huku likizingirwa na wajasiriamali wadogo wadogo wanaosubiri kukusanya taka zote zilizotengenezwa kwa plastiki, kama vile chupa za maji na soda, ili kwenda kuziuza viwandani.

Bomba kubwa linalotumika kusafirishia maji yaliyo safi na salama limepita juu ya mfereji, ambao una maji taka yanayotiririka, likihatarisha afya za wale wote wanaokwenda kuyatumia.

Maji mengi machafu yamesimama kwenye mfereji ambayo hayatiririki, yanayoashiria vijidudu wengi wamezaliana ndani, hasa wanaosababisha magonjwa ya kuharisha na kutapika, kama vile kipindupindu, huku bomba la maji safi likiwa limepita ju yake.

Tanki jeusi limesimamishwa kando ya ukuta, ambalo mahususi hutumika kuhifadhia maji yaliyo safi na salama ili zile nyakati ambapo yanakatika, watu na majirani waweze kuyatumia kwa kupatikana kwa urahisi.